Katika kituo hiki kuna wanunuzi na kuna wauzaji wa magari, magari haya yamewekwa hapo kando ili yapate kununuliwa. Kuna gari aina tofauti tofauti, ikiwemo gari nyeusi, gari nyeupe, gari nyekundu na gari ya buluu.